Meza iliyojaa bangili na mikufu ya rangi mbalimbali, labda zimetengenezwa kwa kitambaa cha kiafrika au shanga. Kuna watu wawili nyuma ya meza, wanaonekana kama wauzaji wa soko la bidhaa za mikono.